Jengo kubwa la benki limefunguliwa milango ndani kuna mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wamekaa wakiwa wanajipatia huduma mbalimbali za kifedha katika “benki ya Equity”.

Ndani ya jengo la benki lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wakiwa wanapatiwa huduma mbalimbali na wengine wamesimama pembeni ya meza akiwa wanasikilizwa.

Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo la benki linalohusika na utoaji wa huduma za pesa, likiwa na michoro ya rangi nyekundu pamoja na kiganja, mtu akiwa ameshika simu.

Mfanyakazi wa kiume wa benki akiwa amevaa fulana yenye rangi nyekundu, akiwa anamsikiliza mteja kwa umakini nje kidogo ya eneo la benki.

Sehemu nzuri ya kuvutia iliyojengwa kwa kutumia mbao, kuna mwanamke mmoja amesimama nje akiwa ameshika kinywaji, huku mwanaume akiwa ndani anatabasamu, vinywaji vyenye vileo vimepangiliwa vizuri kwenye mashelfu kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na kinavutia. Kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza kinahusika na uuzaji wa vinywaji, vyenye vileo vilivyopangiwa vizuri kwenye shelfu kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vinywaji tofauti tofauti vyenye vileo vilivyopangiliwa vizuri, kwenye shelfu na vinavutia wateja, watu hupenda kukaa sehemu hizo kwa ajili ya kujipatia burudani.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linapendeza linampangilio mzuri wa viti pamoja na meza, huku vinywaji tofautitofauti vyenye vileo vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na mpangilio mzuri wa vinywaji vyenye vileo na vinavutia wateja, huku kuna watu wengi wamekaa wakiwa wanaburudika.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi, wakiwa wanaburudika kwa kunywa vinywaji huku vingine vingi vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu vikiwa vina vutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa viti, linahusika na uuzaji wa vinywaji mbalimbali vyenye vyeo vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja, watu huenda kwa ajili ya kuburudika.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa kwa ajili ya uuzaji wa magari mengi yaliyo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, imezungushiwa ukuta pamoja na uzio pia kuna miti pamoja na maghorofa.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linahusika na kufanya biashara ya uuzaji wa magari tofautitofauti, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, nje kidogo na jengo kubwa la ghorofa.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa magari tofautitofauti yaliyopangiliwa vizuri kwa rangi, kuna nyeupe pamoja na nyeusi zikiwa zinavutia wanunuzi.

Sehemu kubwa ya wazi inayo husika na kufanya biashara ya kuuza magari tofautitofauti, yamepangwa vizuri kwa rangi mfano kuna meupe na meusi kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linahusika na kuuza magari tofauti tofauti yalio pangiliwa vizuri kwa kuvutia wanunuzi wanaohitaji.

Gari la kisasa likiwa limefunguliwa milango na kuonesha vitu vya ndani vyote; kama usukani, likiwa sehemu ya uuzaji wa magari yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa kila siku, ipo nje kidogo ya jengo liliofungukiwa milango, ina huduma ya utoaji wa pesa ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa lina mwanga wa kutosha, ndani kuna kijana akiwa kwenye mashine ya kutoa maziwa akiwa anajipatia huduma.

Mwanaume mmoja amesimama kwenye mlango uliyofunguliwa umepakwa rangi ya bluu bahari, hiyo sehemu inahusika na kuuza bidhaa ya kila siku kama maziwa.

Ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha kuna mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa inarangi ya bluu, inapicha ya n'gombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwacanakula majani.

Ndani ya uka lenye mwanga wa kutosha kuna mwanamke aliyevaa nguo nyeupe pamoja na kofia, nyuma yake kuna mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe.

Wanaume wawili wakiwa kwenye duka linalouza bidhaa za kila siku huku mmoja akiwa amevaa fulana yenye rangi ya bluu na barakoa, mwingine ameshika glasi ya maziwa. Mlango ukiwa na rangi ya bluu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mashine ya kutolea maziwa ikiwa na sehemu ya "ATM"; ina picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Chumba cha duka kimefunguliwa ndani kuna mashine inayohusika na uuzaji wa maziwa ikiwa na sehemu ya "ATM" ya kutoa na kuingiza pesa, nje kumechorwa picha tofauti tofauti kama ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani pamoja na mtoto akiwa anakunywa maziwa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa kuna mwanamke mmoja amesimama kwenye mashine ya kisasa, inayohusika na utoaji wa maziwa yaliyojaa tayari kwenye dumu akiwa sehemu ya pesa.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama pembezoni mwa duka linalouza bidhaa za kila siku, likiwa na picha ya ng'ombe wa mabaka meupe na meusi, pamoja na glasi yenye maziwa.

Wateja watatu wapo nje ya duka lililofunguliwa huku mmoja wa kike aliyevaa vazi jeupe refu, akiwa anapatiwa huduma mbalimbali kwenye hilo duka.

Mashine ya kisasa ipo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, inahusika na utoaji wa maziwa pamoja na huduma za pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Mashine ya kisasa inayohusika katika kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya ATM ya kutoa pesa, ina rangi ya bluu na nyeupe huku kuna picha ya mtoto akiwa ameshika glasi ya maziwa.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kimefunguliwa. Kuna mashine nne zinazohusika na utoaji wa maziwa kwa njia ya kisasa, zikiwa na picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Ndani ya duka, linalo uza bidhaa za kila siku limefunguliwa, lina mwanga wa kutosha. Kuna watu wanne wakiwa wanajipatia huduma mbalimbali, kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Watu wengi wa kike kwa wa kiume wakiwa nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za kila siku, wakiwa wameshika mkononi vifungashio, wanahitaji maziwa pamoja na huduma ya pesa.

Kijana wa kike akiwa amevaa kofia na fulana akiwa anatabasamu akiwa anapatiwa huduma ya maziwa na muuzaji aliyekaa ndani ya duka, yaliyowekwa kwenye chupa.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa limefunguliwa milango, linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, kuna picha ya n'gombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakamuliwa.

Kijana wa kiume akiwa dirishani kwenye duka linalouza bidhaa tofautitofauti za kila siku hasa maziwa, huku likiwa limefunguliwa milango; juu kuna picha ya ng'ombe na majani.

Mashine ya kisasa ikiwa nje kidogo ya jengo inayohusika na utoaji wa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa inapicha ya ng'ombe pamoja na mtoto akiwa anakunywa maziwa yaliyowekwa kwenye bilauli.

Mashine ya kisasa inayohusika na utoaji na maziwa ikiwa imetengwa sehemu ya wazi, ikiwa na rangi ya bluu pamoja na nyeupe, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, ina sehemu ya kutoa huduma ya pesa.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha linalo husika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kuna mashine ya kisasa ya kutolea maziwa ikiwa na rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meusi na meupe. Kuna picha ya mtoto aliyeshika glasi ya maziwa.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa za kila siku. Limefunguliwa dirisha ndani linauza maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

mashine za kisasa zinazo husika na zinazohusika na utoaji wa maziwa mbili zimepangiliwa vizuri ndani ya chumba, zikiwa na huduma ya utoaji wa pesa zina picha ya ng'ombe na majani pia kuna mtoto akiwa ameshika glasi ya maziwa.

Jengo kubwa lenye vyumba tofautitofauti vinavyohusika na ufanyaji wa biashara. Huku duka moja likiwa limefunguliwa likiwa na bidhaa mbalimbali wanazohitaji watu kila siku na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mashine ya kisasa ipo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, inahusika na kutoa maziwa ikiwa ina sehemu ya kutoa na kuingiza pesa; ina picha ya ng’ombe akiwa anakula majani.

Watu wengi wamesimama nje ya duka linalouza bidhaa za kila siku, sehemu hiyoo ina mwanga wa kutosha wakiwa wanaitaji huduma mbalimbali kama maziwa, sehemu hiyo kuna mashine inayotoa maziwa pamoja na ATM.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa na huduma ya pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa mlango wenye rangi ya bluu bahari. Muuzaji akiwa yupo dirishani pembeni kuna mwanamke aliyevalia flana yenye rangi nyeupe na sketi nyeusi akiwa anaenda kujipatia huduma.

Mwanamke akiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti na ndani yake kuna jokofu, ameshika jagi akiwa anamimina maziwa kwenye chupa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa milango ndani kukiwa na kijana akiwa amesimama, juu ya meza kuna vyombo mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kupimia maziwa freshi pamoja na mayai.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za kila siku, kuna kijana aliyevaa fulana ya bluu akiwa anaingia ndani. Inahusika na utoaji wa maziwa pamoja na huduma ya pesa.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna binti mmoja, aliye vaa nguo nyeupe, akiwa ameshika mashine ya kutolea maziwa, yenye rangi nyeupe na bluu. Ikiwa na sehemu ya kutolea pesa.

Mashine inayohusika na uuzaji wa maziwa kila siku ikiwa ipo ndani ya chumba, ina rangi ya buluu ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaki ya rangi nyeupe na nyeusi, ina sehemu ya ATM, ya kutolea pesa.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa milango. Linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja lina rangi bluu pamoja na nyeupe.

Mashine ya kisasa inayohusika na utoaji wa maziwa kila siku ikiwa katika eneo la wazi, ina sehemu pia ya kutoa pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna mwanaume mmoja amesimama, huku bidhaa tofautitofauti zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu zikiwa zinavutia wateja, zimepangwa kwa rangi.

Chumba cha kuuza bidhaa za kila siku kimefunguliwa ndani kuna watu na nje dirishani kuna mtu aliyesimama kinahusika na kuuza maziwa kina rangi nyeupe pamoja na ya kijani.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa bidhaa za kila siku, kuna mashine ya kisasa inayohusika na kutoa maziwa pamoja na huduma ya pesa, ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi huku akiwa anakula majani.

Ndani ya duka la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa, likiwa na mwanga wa kutosha, kuna wanaume wawili wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa milango, huku zikiwa zimepangwa vizuri na zinavutia wateja. Ndani kuna mwanaume aliyevalia shati la rangi nyeupe, yupo pembeni mwa meza.

Vijana watatu wamekaa kwenye viti vyeupe kwa kuzunguka meza, wakiwa wana kunywa maziwa yaliyo wekwa kwenye jagi juu ya meza nje kidogo ya jengo lenye rangi nyeupe.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa kila siku ikiwa na huduma ya pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Ndani ya chumba yenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa fanicha, mbalimbali kama: masofa, stuli, mito; iliyopangwa kwa mpangilio mzuri wa kuwavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama vitanda; vilivyotengenezwa kwa mbao na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Pembeni kuna pikipiki pamoja na uzio wa miti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali, kama vitanda pamoja kabati zilizotengenezwa vizuri kwa mbao na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Eneo kubwa la wazi lenye mwanga wa kutosha lilijengewa vizuri inahusika na uuzaji wa samani mbalimbali kama masofa, mito pamoja na magodoro yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu nzuri ya wazi inayovutia imetengwa pembezoni mwa barabara inahusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama viti pamoja na meza zilizotengenezwa vizuri kwa mbao na kupangiliwa vizuri kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa maalumu kwaajili ya kufanya biashara ya uuzaji wa fanicha mbalimbali, kama vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja huku kuna watu wakiwa wanaendelea kutengeneza.

Sehemu ya wazi yenye mwanga wa kutosha inayohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali, kama: masofa, mito, meza pamoja na stuli zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna mwanamke mmoja ameina, akiwa ameshika mtu kinahusika na uuzaji wa fenicha mbalimbali kama masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Sehemu ya wazi yenye mwanga wa kutosha inayojihusisha na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama meza pamoja na viti zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika, na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama vitanda pamoja na magodoro. Zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa fenicha mbalimbali kama masofa, mito, viti vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayohusika na kufanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama masofa, miito na vitanda vilivyo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinahusika na kuuza fanicha mbalimbali kama viti pamoja na meza, zilizotengenezwa kwa mbao na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Eneo kubwa sana la wazi linalohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama viti na meza, zilizotengenezwa kwa mbao na kupangiliwa vizuri na zinavutia wateja, pembeni kuna pikipiki.

Ndani ya jengo kubwa lenye mandhari nzuri ya kuvutia yenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Watu huenda kwa ajili ya kupumzika huku mmoja akiwa amekaa huku kuna vinywaji vilivyopangiliwa kwenye shelfu.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lina mpangilio mzuri wa vitanda pamoja na mito vinavyovutia wateja, lina vyumba tofautitofauti ambapo watu huenda kwa ajili ya kupumzika.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa klutosha kuna vijana wanne, huku watatu wamesimama na mwingine amekaa. Kuna mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Watu huenda sehemu hiyo kwa ajili ya kupumzika.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa la kuvutia lenye mwanga wa kutosha, lina mpangilio mzuri wa viti na meza, watu huenda kwaajili ya kupumzika na kupata mahitaji mbalimbali, kuna mwanaume mmoja amesimama pembeni amevaa suti nyeusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, kuna kijana wa kike amekaa akiwa anatabasamu huku bidhaa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna wanawake kwa wanaume wakiwa wanahitaji bidhaa tofautitofauti, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa tofautitofauti kama nyanya, pilipili hoho na karoti zilizopangwa kwa mafungumafungu. Kuna watu wengi wakiwa wananunua bidhaa.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali. Huku bidhaa tofauti zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine kwa kuning'inizwa mfano mikoba zikiwa zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna muuzaji pamoja na mnunuzi akiwa ananunua bidhaa kama nyanya, pilipili hoho na karoti zilizopangiliwa vizuri kwa mafungu na zinavutia wateja, lakini kuna mayai yaliyopangwa vizuri kwenye trei.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti, zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Kuna watu wengi wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wanapata huduma mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna wanawake na wanaume wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali kama vitunguu, nyanya na mbogamboga zilizo pangwa pangwa vizuri kwa mafungu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna muuzaji pamoja na mteja akiwa anachagua nyanya zilizopangiliwa vizuri kwenye matenga na zinavutia wateja huku kuna miamvuli inayowakinga na jua.

Bidhaa tofautitofauti za nafaka pamoja na mbogamboga, zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, huku kuna watu wakiwa wanawapimia wengine. Pembeni kuna magari yaliyosimama barabarani.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wakutosha kuna kijana akiwa amekaa kwenye kiti, linahusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vikapu vilivyopangiliwa vizuri na vingine vimening'inizwa vinavyovutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lililopo eneo la wazi linalouza bidhaa tofautitofauti kama majiko yanayotumia mkaa, makarai pamoja na masanduku; zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, lenye mpangilio mzuri wa bidhaa kama nafaka mfano ni: mchele, maharage, karanga zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nyanya. Zilizopangiliwa vizuri na kila sehemu kumewekwa bei yake, huku mama akiwa anaendelea kuzipanga kwa ajili ya kupitia wateja.

Soko kubwa sana lenye mwanga wa kutosha lina watu wengi wanaohitaji bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri, kwa mfano: nyanya, matango, dagaa, ndizi, nazi kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzjai wa bidhaa mbalimbali kama vitunguu, nyanya, pilipili hoho zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja na nyingine zimewekwa kwenye matenga.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kuna watu wazima wawili wakiwa wanajipatia huduma tofautitofauti, huku bidhaa zikiwa zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Watu wakiwa sokoni wakihitaji bidhaa mbalimbali, huku mwanamke akiwa ameshika akiwa anawapimia na kuwafungia zilizoiva vizuri kwa ajili ya kupikia. Pambeni kuna mabanda mengi na watu wamekaa.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wanao uza bidhaa tofauti tofauti, kama ndizi, maembe na nanasi zilizo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, lakini pia kuna nafaka.

Ndani ya jengo kuwa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi tofautitofauti wakiwa wanahitaji bidhaa zilizopangiliwa vizuri kwa kuning'inizwa na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na mpangilio wa viti pamoja na meza kuna wahudumu mbalimbali, wanao husika huku vinywaji tofauti vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa shelfu pamoja na meza, kuna bidhaa mbalimbali kama kaputura, suruali, mashati zilizo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama: mashati na suruali; yaliyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na yanavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linahusika na kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama mashati, suruali zilizopangiliwa vizuri; nyingine juu ya meza na nyingine zimening'inizwa kwa mpangilio mzuri na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na mpangilio mzuri wa nguo za kiume kama makoti yaliyoning'inizwa vizuri na yanavutia wateja.

Watu wengi wapo ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama mikoba, viatu vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna bidhaa tofauti tofauti kama, kofia na viatu pamoja na nguo zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nafaka zilizopangiliwa vizuri kwenye vifaa maalumu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara mbalimbali kama viatu vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu zilizopakwa rangi nyeupe na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu, mmoja akiwa ameshika kikapu akiwa anatafuta bidhaa zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia sana wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna kijana wakike aliyeshika bidhaa mkononi zilizoko kwenye kikapu, huku nyingine nyingi Imepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti, zilizofungashiwa vizuri kwenye vifungashio na kupangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa sana la kisasa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna shelfu za kisasa zilizowekwa bidhaa kama nguo na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, huku zingine zikiwa zimening’inizwa.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na linavutia wateja mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, huku nyingine zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu, kama juisi na zinavutia wateja.

Ndani ya soko lenye mwanga wa kutosha linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, huku kijana wa kike akiwa ameshika baadhi ya bidhaa, kuna kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza inayotumika katika mahesabu.

Ndani ya soko kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na ya kike, wakiwa wanahitaji bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza matunda mbalimbali kama: ndizi, maembe, nyanya, pilipili hoho, vitunguu, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kuuza bidhaa za kila siku kama mikate pamoja na maziwa yaliyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na yanavutia wateja, huku mmoja akiwa ameshika bidhaa.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, huku kuna bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.